Nguzo kubwa za umeme zikiwa na nyaya nene, zinazofanya kazi ya kusafirisha nishati hiyo kutoka kwenye vyanzo vikuu, kuelekea sehemu mbalimbali za makazi ya watu pamoja na viwandani. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha shughuli za kiuchumi kwa kusambaza huduma hizo nzuri za umeme.

Mashine maalumu iliyowekwa katikati ya nguzo za umeme, ikitoa huduma ya kubadilisha msongo wa umeme, ili kusambaza kwa usalama na ufanisi kwa maeneo mbalimbali. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha huduma za usambazaji wa umeme, kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii.

Mtambo mkubwa wa kisasa wa kuzalisha umeme, unaoonekana ukiwa na mitambo mbalimbali ya kiufundi mabomba makubwa na vipimo vinavyodhibiti uzalishaji wa nishati, ukitumika kama chanzo kikuu cha nguvu za umeme kwa matumizi ya viwanda na jamii.

Nguzo ya umeme iliyosimikwa ardhini kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo ya umeme kupitia nyaya kutoka kituo cha uzalishaji hadi kwa watumiaji, ikiwa ni sehemu muhimu ya miundombinu ya nishati inayosaidia kuimarisha mfumo wa usambazaji wa huduma za umeme.

Nguzo yenye mashine maalumu kwa ajili ya kupunguza msongo wa umeme, unaotoka katika vyanzo vikubwa na hivyo kufanya rahisi kwa akili ya matumizi ya sehemu mbalimbali, kama vile viwandani pamoja na kwenye makazi ya watu ikiwa ni njia ya kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa nishati ya umeme, kikiwa na mitambo ya kisasa pamoja na wajuzi. Ikiwa ni sehemu ya kuzalisha nishati hiyo kwa ajili ya kusambaza katika makazi ya watu na hivyo kusaidia shughuli mbalimbali za kiuchumi na za kijamii kuendelea. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme.

Nguzo ya umeme iliyo simama pembezoni mwa ukuta inatoa umeme sehemu moja kwenda

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha nishati ya umeme kilichopo pembeni ya eneo la maji, kikitumia maji hayo ili kuzalisha nguvu hizo zinazosambazwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye makazi ya watu pamoja na viwanda vingine; na hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Kiwanda cha umeme kinachotegemea nguvu ya maji kuzalisha nishati, kipo karibu na bwawa kubwa lenye mitambo mikubwa inayopitisha maji kwa kasi na nyaya za kusambaza umeme, zikiwa zimetandazwa kuelekea maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo.

Nguzo za umeme zilizopo katika maeneo ya mtaani, zikiwa na nyaya ndefu zilizounganishwa kwa msururu, zinazofanya kazi ya kuchukua umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya makazi ya watu pamoja na viwandani, ili kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi na za kijamii.

Nguzo za umeme zilizopangwa kwa mstari katikati ya mji zikiwa na nyaya nene zinazotumika kusafirisha umeme kutoka sehemu ya chanzo hadi maeneo mbalimbali ya makazi pamoja na viwanda ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usambazaji wa huduma kwa ajili ya maendeleo ya shughuli za kiuchumi na kijamii.

Alama ya barabarani inayoonyesha ishara ya mama, akiwa amemshika mtoto mkono akiwa katika mchakato wa kuvuka barabara kwa usalama, ikisisitiza umuhimu wa makundi ya watu kulinda na kufuata sheria za usalama barabarani ili kuepukana na ajali.

Gari maalumu la kutengeneza barabara ya lami linalofanya kazi ya kusambaza na kusawazisha lami likiwa katika ya barabara inayoendelea kujengwa, likisaidia kuimarisha miundombinu ya usafiri kwa ufanisi zaidi.

Watu wengi wakishirikiana kwa bidii katika shughuli ya kusafisha sakafu ya ndani ya jengo, wakitumia vifaa tofauti kama brashi, mabua na maji safi kuhakikisha mazingira yanabaki katika usalama na yenye afya kwa watu wote.

Pipa la plastiki maalum kwa ajili ya kuwekea takataka linaloweza kukaa majumbani, ofisini au hata sehemu za umma, likitumika kukusanyia uchafu wa aina mbalimbali kama vile; mabaki ya vyakula pamoja na chupa za plastiki, kabla hazijapelekwa katika maeneo maalum kwa hatua nyingine zaidi ikiwa ni sehemu nzuri ya njia ya udhibiti wa taka.

Watu mbalimbali waliovaa mavazi ya kazi wanaozunguka na gari linalofanya kazi ya kukusanya takataka katika maeneo mbalimbali ya mtaa, wakiwa katika kusafisha mazingira na kubeba takataka hizo kwa ajili ya kwenda kuzitupa maeneo maalumu ikiwa ni sehemu nzuri ya kudhibiti taka na hivyo kufanya mazingira kuwa safi muda wote kwa ajili ya kuimarisha afya katika jamii.

Takataka zimewekwa hovyo pembeni ya ukuta, hali inayoweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya watu na kuonesha umuhimu wa usimamizi mzuri wa taka, ili kuhakikisha usafi na afya bora katika maeneo ya kazi.

Mapipa ya takataka yaliyo masafi na mapya tayari kuwekwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo nyumbani, sehemu za umma na katikati ya miji. kwa ajili ya kuhakikisha takataka zinadhibitiwa vizuri ikiwa ni huko kutupa uchafu katika mapipa hayo kabla ya kusafirishwa kabla ya kwenda kumwagwa sehemu maalumu.

Watu waliokusanyika barabarani, wamesimama wakifanya usafi kwa bidii, wakitumia vifaa kama mifagio pamoja na chepeo, ili kusafisha eneo hilo, wakilenga kuondoa uchafuzi, na kuimarisha afya ya jamii inayowazunguka.

Watu mbalimbali waliokusanyika jalalani wakichambua takataka kwa mikono. Wakitenganisha plastiki, chuma na karatasi kwa ajili ya urejelezaji. Huku mazingira yakionekana yamejaa mabaki ya taka za aina tofautitofauti.

Magari mbalimbali maalumu kwa ajili ya kubebea takataka, yakiwa katika eneo kubwa la jalala lililosheheni vyupa pamoja na uchafu wa aina nyingine. Yaliyosafirisha kutoka sehemu za mitaa na kuja kutupa katika eneo hilo ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa taka.

Vyoo vya kisasa vilivyowekwa katika maeneo ya umma, vikisaidia utoaji wa taka mwili kupitia njia zilizo sahihi, na hivyo kudhibiti wa kutupa takataka ovyo ambao unaweza kusababisha magonjwa mbalimbali ya mlipuko kutokana na uchafu.

Gari la maji safi lililoegeshwa katika eneo la makazi likitoa maji safi kwa ajili ya matumizi ya watu wa karibu ikihakikisha usambazaji wa maji unaendelea vizuri na kusaidia kuboresha afya ya jamii.

Mabomba ya maji yaliowekwa ndani ya nyumba, huku pembeni kukiwa na pipa ambalo limeunganishwa pia ili kuhifadhia maji safi kwa matumizi ya kila siku. Yakihakikisha usambazaji mzuri wa maji, katika familia au watumiaji wa nyumba hiyo.

Bomba kubwa lenye muonekano wa rangi ya kijani lililopita juu ya mtaro likiwa limezungukwa na uzio wa sanyenge pamoja na vichaka vidogovidogo, linalofanyakazi ya kusafirisha maji kutoka chanzo kikuu hadi maeneo mbalimbali ya makazi ya watu pamoja na viwandani ili kukamilisha shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi.

Bomba kubwa la maji lililopita juu ya mtaro, likiwa linasafirishaaji maji kutoka vyanzo vikuu na kupelekwa katka makazi ya watu, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kijamii na kiuchumi.

Pipa kubwa la maji limewekwa sehemu ya juu karibu na makazi ya watu, likiwa chanzo muhimu cha maji safi kwa familia na jamii inayozunguka. Likisaidia kuhakikisha upatikanaji wa maji, kwa matumizi ya kila siku.